Hapa tuko na mimea aina tofauti. Mimea hii imepandwa kwenye bomba la maji. Na tunaona ya kwamba mimea haya yamepangwa kwenye safu tofauti, na ni mimea aina tofauti. Mimea iliyo chini ni madogo kulingana na mimea hizo zingine, na mimea hii imepandwa na inapewa maji na inamea humo ndani.

Hapa tunaona kwamba kuna mimea tofauti, kuna mimea iliyopandwa, kwenye poti iliyowekwa kwenye bomba la maji. Kuna mimea yaliyopandwa kuelekea juu na kuna mimema yaliyopandwa apo kando. Kisha tunaona kwamba ni mahali mbili yaliyopandwa mimea kuna mimea yaliyopandwa yakishikiliwa na uzi na kuna mimea iliyopandwa bila kushikiliwa na uzi na yapewa maji.

Hapa kuna mimea aina tofauti iliyopandwa. Kisha kuna mfereji wa maji na kuna tenki hapo kando, na maji yanatoka kutoka huko, inapitia kwenye paipu. Inanyunyuzia mimea maji na ni shamba ndogo sana.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna mimea yaliyopandwa kwenye mabomba ya maji. Bomba la maji la rangi ya nyeupe na kisha bomba hilo linaelekezwa maji kwenye bomba lingine la rangi ya samawati na mimea haya yanapandwa kwenye mabomba haya bila kuhitaji mchanga kwa vile wametumia michanganyiko ya vitu aina tofauti ili mimea tofauti ili mimea iweze kumea bila mchanga.

Hapa tunaona kwamba tuko kwenye shamba. Shamba ndogo sana, Shamba hili limewekelewa juu ya chuma mbili na kuna mabomba ya maji yaliyopangwa kwa safu aina tofauti na mimea hii inamea kwenye mabomba hayo yaliyotengenezwa shimo na mimea hii inamea kuelekea juu.

Hapa tunaona kwamba kuna mkulima wa ng'ombe. Mkulima huyu ana ng'ombe wengi. Ng'ombe hawa wa rangi yenye weusi na nyeupe. Pia tunapoangalia hapo chini, tunakuomba kumesafishwa vizuri, kisha hapo juu kuna feni ,feni kadhaa hapo juu ya nyumba ya ng'ombe. Ng'ombe hawa wanakaa wale ng'ombe wa kutoa maziwa kwa hivyo huyu ni mkulima wa maziwa.

Hapa tuko kwa shamba lililojaa makabeji, kabeji hizi zimepangwa kwa safu nne, kisha tunavyoangalia kwamba masafu haya yanaendelea kwenye shamba lote, kisha, huyu mkulima ni mkulima aliye, jaza shamba lake na makabeji.

Hapa tunaona kwamba kuna mkulima wa ng'ombe. Mkulima huyu amewaeka ng'ombe wengi sana. Ng'ombe hawa ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe na pia ng'ombe hawa ni wale wakutoa maziwa yaani wanatoa maziwa inauzwa na hapa ni mahali pao pa kulia chakula na wameandaliwa chakula kwenye mahali.

Hapa tunaona kwamba kuna mkulima wa ng'ombe, mkulima huyu ameeka ng'ombe wengi sana, kuna wengi walio wa rangi, nyeusi na nyeupe, kisha kuna ng'ombe pale tunaona kwamba ni wa rangi nyeupe pepepe, ng'ombe hawa ni wengi na wamepangwa katika safu tofauti na, tunaona kwamba pia wako na ishara hapa maskioni ya hawa ng'ombe ni wale wakupeana maziwa, naam.

Hapa tunatazama kwamba kuna mkulima aliyepanda kwenye safu tofauti na kuna mabomba kadhaa ya maji yanayopeleka maji kwenye mahali mkulima huyu amepanda ili mimea yaweze kupata maji ya kutosha ili iweze kumea kwa vile maji ni muhimu kwenye ukuaji wa mmea na tunaona kwamba shamba hili ni kubwa sana.